Hapa ni ofisini mwa Huduma Kenya, kunaonekana kuwa kuna watu wanasubiri kuhudumiwa, wengine wanaendelea kuhudumiwa na wafanyikazi, ambao wanahudumia watu na pia wako na komptuta, kunaonekana kuwa fiti mingi ya kutumia kuketi, na ofisini mwa huduma, mmegawanywa kwa vipande tofauti tofauti kulingana na maandishi ya hapo juu.

Hawa ni watu ambao wako kwa mtini ama sokoni, wanaonekana kuwa wanauza chakula ya mayai, sausage pia wanatumia mwavuli wa mama mmoja anayejulikana kama mama miradi waziri Millicent Omanga. Tunaona pia watu wa pikipiki wako na koti yenye imeandikwa kwa jina la Millicent Omanga.